Kwenye eneo la makazi lililoathiriwa na mmomonyoko wa udongo, korongo kubwa lenye maji huonekana karibu na msingi wa nyumba, hali inayoonyesha hatari kwa afya ya mazingira na usalama wa makazi na kuhitaji hatua za haraka za kurekebisha ardhi na kuzuia madhara zaidi.

Ndani ya jengo la huduma za afya kitengo cha macho kimeandikwa kwa maandishi makubwa kwenye mlango wa bluu wa chuma, ukutani kuna mabango mawili yenye kichwa "Afya njema ya macho huanzia kwako" ikieleza mambo yakufanya na yakuepuka kuhusu afya ya macho.

Mitungi ya gesi ya matibabu yamehifadhiwa ndani ya eneo lililozungushiwa vyuma na kuezekwa juu. Kila mtungi ukiwa na rangi tofauti na maandishi yanayoelezea matumizi yake. Tepu nyekundu na nyeupe imezungushiwa kama ishara ya tahadhari, ikisisitiza umuhimu wa usalama katika usimamizi wa vifaa vya afya.

Mtu aliyevalia koti jeupe la maabara na glavu anachambua kifurushi cha karatasi kahawia kwenye meza ya vifaa kuwakilisha muhudumu wa afya, mtaalamu wa tiba anayefanya kazi katika mazingira ya maabara au hospitali akichangia uchunguzi wa kisayansi, usalama wa magonjwa na maendeleo ya huduma za afya kupitia ujuzi wa kitaalamu na nidhamu ya kazi.

Mazungumzo ya ana kwa ana kati ya mtaalamu wa afya ya akili na mteja katika mazingira tulivu huwakilisha dhana ya afya ya akili; Mchakato wa kusaidia watu kukabiliana na changamoto za kihisia na kiakili kuimarisha ustawi wa mtu binafsi na kujenga uwezo wa kufanya maamuzi, kudumisha mahusiano na kushiriki kikamilifu katika jamii.

Mtoto mchanga ameketi ndani ya kitambaa cha bluu kikining’ng’inizwa kwenye mizani ya kunyanyua, akiwa akipimwa uzito katika kituo cha afya. Mizani hii imefungwa kwenye ukuta wa njano na kipimo cha uzito kinaonekana juu yake kwa uwazi. Pembeni kuna bango la elimu ya afya ya mtoto ikiwa na picha maandishi inayohamasisha lishe bora na ufuatiliaji wa maendeleo ya mtoto mchanga.

Mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kazi akijiandaa kutoa chanjo kwa jamii, kuwakilisha dhana ya afya ya umma na mazoea ya usafi, mikakati ya kinga inayolenga kudhibiti magonjwa ya kuambukiza, kuimarisha ustawi wa jamii, kupitia huduma za msingi za afya na kukuza uelewa wa afya ya mwili na mazingira kama nguzo ya maisha bora.

Watoto wa shule wakishiriki mafunzo ya afya na usafi wakiongozwa na mratibu wa afya ya jamii kuwakilisha dhana ya afya ya uma na mazoea ya usafi. Mikakati ya kinga inayolenga kujenga tabia za usafi tangu utotoni, kuzuia magonjwa ya kuambukiza na kuimarisha ustawi wa jamii kupitia elimu ya afya, ushirikishwaji wa jamii na huduma rafiki kwa watoto.

Mmea wenye majani mapana unaotunzwa kwa uangalifu na mganga wa jadi, huwakilisha urithi wa tiba asilia. Maarifa ya kizazi kwa kizazi yanayotegemea mimea tiba katika kutibu maradhi, kuimarisha kinga ya mwili, na kudumisha afya kwa njia rafiki kwa mazingira.

kwenye kreti ya mbao iliowekwa mezani, chupa za plastiki zimejaa dawa za kienyej